Katika maabara, mwanamke aliyevaa koti jeupe na maabara miwani, maski ya blue na glovu za blue akifanya utafiti. Anashika chupa ya maji na mrija akifanya kazi kwa umakini kwenye meza la chuma. Vifaa vingine vya maabara vimepangwa karibu naye.

Mkonge mkubwa wa ndizi changa yenye rangi ya kijani buluu umetundikwa kwenye mti. Majani mapana ya kijani ya mgomba yanazunguka ndizi yakionyesha ukuaji asilia. Picha inaonyesha uzuri wa kilimo na matunda yanayoendelea kukomaa.

Kundi la watu limekusanyika katika soko la wazi, mbele kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mashada. Katikati ya picha, wanawake wawili wamekaa kwenye begi kubwa, labda wakipumzika, nyuma yao wanaume kadhaa wanapakua mandizi kwenye miti. Mazingira yanaonekana kuwa kijijini yakionyesha shughuli ya kilimo na biashara ya mazao. Watu wote wamevalia kawaida.

Katika ghala ya kuhifadhi. Maroboto mengi yamepangwa kwa ustadhi. Maroboto haya yamerundikana kwa juu ikifikia urefu mkubwa huku baadhi ikiwa imeekwa kwenye pareti za mbao. Majani yaliyotapakaa yanaonekana.